Wanafunzi wawili wa elimu ya ufundi wakiwa ndani ya darasa lililojaa wanafunzi wengine kwa nyuma. Wakiwa wanafanya kazi zao juu ya dawati kwenye madaftari ya rangi nyeupe. Wanashirikiana vizuri ili kuonyesha ukomavu wa umri wao, na kiu ya kupata maarifa katika umri.

Katika utoaji wa elimu kwa watu wazima, ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wanafunzi wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume wameketi kwa utulivu, huku mwalimu wa jinsia ya kiume akiwa amesimama, akipitia kazi za mmojammoja.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, watu wazima wa rika mbalimbali wameketi kwa utulivu juu ya madawati hayo yenye rangi ya mbao huku yakiwa na maji ya kunywa wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama katikati yao akifundisha kwa sauti.

Kundi la watu wazima waliopata elimu ya kutumia cherehani za kushonea nguo mbalimbali wa jinsia ya kike, wanamwangalia mwenzao kwa furaha akitumia cherehani yenye rangi nyeupe kushona kipande kidogo cha kitambaa cha rangi nyekundu.

Watu wazima wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wapo ndani ya darasa wakiwa wamekalia viti vya bluu na vyekundu, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama katikati yao anayeelekeza kwa kutumia vifaa vya kisasa kwenye ubao mweupe.

Watu wazima wa rika tofauti wa jinsia ya kike na kiume, wamekaa kwa utulivu ndani ya darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wanafundishwa na mwalimu aliyekaa mbele yao akitumia kompyuta mpakato, kwa ajili ya kuongeza maarifa.

Kundi la wanafunzi watu wazima wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wakiwa wanafundishwa kwa vitendo jinsi umeme unavyofanya kazi, kwa kutumia mfano wa taa ndogo zilizofungwa vizuri, zenye rangi ya kijani na nyeupe.

Watu wazima wa jinsia mbalimbali wamejikusanya darasani, wakimsikiliza kwa makini mwalimu akiyeketi katikati yao anayefundisha kwa kutumia makaratasi, wamekusanyika kwa nia moja kujifunza na kuongeza maarifa yao; hali inayoakisi umuhimu wa elimu ya watu wazima katika jamii.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wa jinsia ya kike na kiume, wamekusanyika katika sehemu ya wazi wakiwa wanafundishwa jinsi gani umeme unafanya kazi kwa mfano taa zilizofungwa vizuri, zenye rangi nyeupe na kijani.

Watu wazima wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wamesimama ndani ya hema lenye rangi nyeupe lililofunika hadi juu. Wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliyevalia nguo nyeusi, aliyesimama katikati yao.

Watu wazima wa jinsia ya kike na rika tofauti, wakiwa wamemaliza kupewa elimu ya kushona kwa kutumia cherehani za kisasa. Wamefurahi kwa kumwangalia mwenzao ambaye anaonesha kwa vitendo, jinsi ya kushona kitambaa kidogo cha rangi nyekundu.

Watu wazima wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wameketi katika sehemu ya wazi iliyofunikwa na mimea mbalimbali ya rangi ya kijani kibichi, wamekalia viti vya plastiki vya bluu, wakiwa wanasikiliza wanachofundishwa na walimu wawili, waliosimama mbele yao.

Ndani ya darasa kubwa sana, kuna watu wazima wa rika mbalimbali, wengine wakiwa wameketi kwa utulivu na wengine wamesimama nyuma wakiwa wanasikiliza kitu kinacho fundishwa mbele yao. Wanaashiria kiu cha kujifunza cha watu wengi katika jamii bila kujali umri

Watu wazima wa jinsi ya kike na kiume wa rika tofauti, wamesimama katika picha ya pamoja ndani ya darasa lililopangiliwa vizuri, wakiwa na tabasamu baada ya kupata elimu ya kujifunza juu ya vitu mbalimbali, ili kuongeza maarifa yao.

Kundi la watu wazima wa jinsia ya kike na kiume, wakiwa wamekaa katika sehemu ya uwazi juu ya vitu vya plastiki vya rangi ya bluu, wakipata elimu ya watu wazima, huku wamezungukwa na miti mirefu na mimea ya rangi ya kijani kibichi.

Darasa la watu wazima wanaopokea elimu kutokana na umri wao, wakiwa wameketi kwa utulivu, huku kukiwa kuna mwanga wa kutosha, mbele yao kuna mwanafunzi mwenzao anayeelekezwa na mwalimu kuandika kwenye ubao mweusi kwa kutumia chaki ya rangi nyeupe.

Ndani ya darasa lenye rangi ya kijani na njano, kubwa likiwa na mwanga wa kutosha. Mtu mzima amesimama mbele ya watu wazima wenzake wa rika tofauti kwa usimamizi wa mwalimu, akiwa anafundishwa kwa vitendo akiwa anatumia chaki nyeupe kuandika katika ubao mweusi.

Watu wazima wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume wakiwa wameketi juu ya viti ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wamekaa wakimsikiliza mwalimu mtanashati aliye simama mbele yao akitoa somo kwa makini.

Kundi la watu wazima wa jinsia ya kike na kiume, wamezunguka meza yenye kitambaa cha rangi ya bluu huku juu yake kukiwa kuna mashine ndogo, wakiwa wanajifunza jinsi inavyofanya kazi. Watu wazima hawa wanapata elimu bila kujali umri wao.

Ndani ya darasa kubwa, lenye madirisha makubwa yanayopitisha hewa na mwanga wa kutosha. Wanafunzi wa rika mbalimbali wameketi kwa utulivu huku mwalimu akiwa anakagua kazi zao, ili kuwaelekeza na kuongeza maarifa yao.

Watu wazima wa rika mbalimbali wakiwa wamevalia barakoa kwa ajili ya kujikinga na maradhi mbalimbali, wapo ndani ya darasa wakiwa wamekaa kutulivu juu ya viti vyenye rangi nyekundu na meza nyeupe mbele yao wakijisomea au kusubiri mwalimu aingie ili kuwafundisha.

Kundi la watu wazima, wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wamesimama kwa ajili ya picha ya pamoja, huku wakiwa na tabasamu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha baada ya kupata maarifa na kuongeza elimu zao katika mambo tofautitofauti.

Kundi la watu wazima wakiwa wanapata elimu ya kutumia mashine ndogo na kuitengeneza yenye rangi nyeusi, iliyopo juu ya meza iliyofunikwa na kitambaa chenye rangi ya bluu. Wanaangalia kwa makini ili wapate kujifunza na kujiongezea maarifa.

Watu wa rika mbalimbali na jinsia ya kike na kiume wameketi juu ya viti vya plastiki vya rangi ya bluu katika sehemu yenye uwazi wakiwa wanapata mafundisho kutoka kwa walimu walioko mbele yako mazingira ya kijani kibichi yamewazunguka yakiwa na miti mirefu.

Duka la vitabu safi lenye safu nyeupe zilizopangwa vitabu vizuri kwa utaratibu huku mteja wa jinsia ya kike akiwa amesimama mbele ya rafu hizi akiangalia kwa makini vitabu kabla ya kuchagua, mazingira ya duka hili ni tulivu na yanayovutia wapenzi wa kusoma.

Duka la vitabu safi lenye rafu nyeupe zilizopangwa vitabu vizuri kwa utaratibu. Huku mteja wa jinsia ya kike amesimama karibu na rafu, akiangalia kwa makini vitabu kabla ya kuchagua. Mazingira ya duka hili ni tulivu na yanayovutia wapenzi wa kusoma.

Jengo la madarasa ya shule ya awali na chekechea, yaliyochorwa midori mbalimbali kwa rangi angavu zinazopendeza kwa macho ya watoto. Huku mwalimu akiwa amesimama mlangoni akikagua darasa lililojaa wanafunzi hawa waliotulia ndani.

Katika shule ya awali kuna bembea la chuma yenye rangi nyekundu ikiwa na viti vya plastiki vya rangi ya bluu, kijani, na njano. Imesimama imara kwenye uwanja wa michezo, na michezo ya aina hii husaidia watoto kukuza misuli yao na kuboresha usawa wa mwili.

Shule ya awali ya watoto wadogo yenye majengo mazuri na yakupendeza masafi yakiwa wamepambwa katika sehemu ya michezo yenye bembea za rangi tofautitofauti, na huku kukiwa na njia za kutelezea na eneo la kukimbia lenye nyasi fupi la rangi ya kijani kibichi, vyote vikiwa kwenye mpangilio mzuri unaovutia kwa ajili ya kujifunza.

Bembea ya chuma yenye viti ya rangi ya njano na kijani, ikiwa katika sehemu ya michezo yenye uwazi mkubwa, ambao michezo hii husaidia watoto wadogo kukuza misuli yao na kuboresha usawa mwili na kujifunza ushirikiano na wenzao katika shule za awali.

Bembea ya kuteleza yenye rangi ya bluu, njano na kijani ikiwa katika sehemu ya uwanja wa michezo wenye mchanga mwingi, michezo ya aina hii husaidia watoto kukuza misuli yako, kuboresha usawa wa mwili na kujifunza kushirikiana na wenzao hivyo kukuza kujifunza na kijamii na kimwili kwa wakati mmoja.

Bembea za chuma zenye rangi nyekundu, ikiwa viti vya plastiki vya rangi ya: bluu, kijani na njano; imesimama kwenye uwanja wa michezo. Michezo ya aina hii husaidia watoto wa shule za awali kukuza misuli yao, kuboresha usawa wa mwili na kujifunza kushirikiana vizuri na wenzao.

Nje ya shule ya watoto wa awali na chekechea, mwalimu anachungulia ndani kuwakagua wanafunzi wake. Juu ya ukuta kuna midoli ya rangi mbali mbali iliyochorwa vizuri, ili kurahisisha kujifunza kwa wanafunzi wa umri mdogo.

Bembea za chuma zenye rangi mbalimbali zikiwa zimebeba wanafunzi wa shule yenye jengo linalovutia na kupendeza sana, ikiwa katika sehemu ya uwanja wa michezo uliyofunikwa na nyasi za rangi ya kijani kibichi, na wanafunzi hao wanabemea kwa usimamizi wa mwalimu.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

Korido yenye sakafu safi ya shule ya msingi, iliyopo pembeni ya madarasa yaliyopakwa rangi ya nyeupe inayong'aa vizuri, ikiwa na mlango na madirisha yanayoruhusu hewa safi na mwanga wakutosha kuingia ili kuwasaidia wanafunzi kujisomea.

Majengo ya madarasa ya shule ya msingi yenye paa za rangi nyekundu na bati za kawaida, ikiwa imepakwa rangi nyeupe. Ipo katika mazingira mazuri yenye miti mingi na sehemu ya kuchezea watoto yenye bembea mbalimbali za chuma kwa ajili ya kujiongezea katika kujifunza.

Mwalimu wa shule ya msingi wa jinsia ya kike aliyejifunika vizuri kwa nguo ya rangi ya bluu yenye maua ya rangi nyeusi, akiwa anaandika kwenye ubao mweusi kwa kutumia chaki nyeupe maneno ya kiingereza.

Ndani ya ofisi ya shule ya msingi kuna kabati ya rangi nyeupe huku juu yake kukiwa na mafaili mbalimbali yenye rangi ya bluu, kijani, nyeusi na nyekundu mafaili haya hutumika na walimu kuhifadhi kumbukumbu za wanafunzi za masomo na kinidhamu.

Majengo ya shule ya msingi yaliyojengwa vizuri yakiwa na ngazi zilizopakwa rangi zinazopandisha juu, huku chini kukiwa kuna maua ya rangi ya kijani kibichi yaliyostawi vizuri na yaliyokatwa yenye afya yakiwa katika sehemu ya uwazi.

Ndani ya darasa la shule ya msingi mwalimu wa jinsia yakiume akiwa anaelekeza kwa kutumia ubao mweusi ulioandikwa kwa chaki, Anafundisha kwa umakini huku wanafunzi walio valia sare wakiwa wamekaa kwa utulivu juu ya madawati ya mbao.

Majengo ya madarasa ya shule ya msingi yaliyojengwa vizuri, huku mbele yake ukiwepo uwazi uliofunikwa na nyasi za rangi ya kijani, ikiwa na bembea za chuma za rangi tofautitofauti kwa ajili ya michezo mbalimbali ya watoto wa shule za msingi.

Majengo ya shule ya msingi yaliyosanifiwa vizuri kwa rangi nyeupe yakiwa na mapaa yenye rangi nyekundu. Yamejengwa vizuri nyuma ya miti mirefu iliyotapakaa katika sehemu ya shule hii, huku mbele kukiwa na uwazi kwa ajili ya michezo mbalimbali ya wanafunzi.

Karatasi moja jeupe la shule ya msingi lililochorwa picha mbalimbali kama vile ya mamba, ikiwa na mahesabu ya kujumlisha na kutoa yaliyosahihishwa vizuri na mwalimu kwa kalamu nyekundu, kwaajili ya kufuatailia maendeleo ya wanafunzi wake.

Kitabu cha rangi nyeupe cha elimu ya msingi, kikiwa na picha mbalimbali na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiswahili. Kimechapishwa vizuri kwa lugha rahisi na ni nyenzo nzuri ya kusaidia elimu bora kwa wanafunzi wa shule ya msingi.

Madarasa ya shule ya msingi, yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri, yakiwa yana madirisha makubwa kwa ajili ya kupitisha hewa, huku mbele yake kukiwa kuna maua ya rangi ya kijani kibichi, yaliyopandwa kwa mstari juu ya nyasi zilizopo katika sehemu ya kucheza.

Majengo ya shule ya msingi yaliyojengwa vizuri, yakiwa na paa zenye rangi nyekundu huku nyuma yake kukiwa na miti mikubwa ya rangi ya kijani kibichi na mbele ukiwepo uwazi wa michezo ya watoto na bembea zenye rangi tofautitofauti.

Mwalimu wa jinsia ya kike wa shule ya msingi, aliyevalia nguo safi akiwa mtanashati. Anaandika kwenye ubao wa rangi nyeupe kwa kutumia peni maalumu yenye rangi ya bluu, kuelekeza wanafunzi somo la hisabati kwa kiingereza.

Kitabu cha shule ya msingi chenye rangi nyeupe huku kimechorwa picha mbalimbali na kikiwa kimeandikwa maandishi kwa lugha nyepesi sana inayorahisisha usomaji. Hii ni nyenzo muhimu ya kusaidia elimu bora kwa wanafunzi wa shule ya msingi.

Kitabu kidogo cha shule ya msingi kikiwa na makaratasi meupe yaliyochorwa picha za watu mbalimbali, huku chini kikiwa kina maandishi yaliyoandikwa kwa lugha rahisi na kueleweka, kinachangia pakubwa katika kusaidia elimu bora kwa wanafunzi wanaoanza shule.

Majengo ya shule ya msingi yaliyojengeka vizuri yakiwa na madirisha makubwa yamejengwa vizuri mbele ya bustani yenye maua na miti ya kijani kibichi, huku wanafunzi waliovalia sare wanatembea katika sehemu ya uwazi inayofanya shughuli mbalimbali.

Majengo ya madarasa ya shule ya msingi yakiwa yamepangwa vizuri, huku yamezungukwa na mazingira ya rangi ya kijani kibichi yenye maua yaliyokatwa vizuri na yamepangwa kwa mstari. Wanafunzi wanatembea katika sehemu ya uwazi ambayo imeachwa kwa ajili ya michezo na shughuli nyingine za watoto.

Darasa la shule ya msingi lililo safi, katika mazingira bora ya kujifunzia kwa wanafunzi, huku madawati yamepangwa kwa mpangilio mzuri yakielekea kwenye ubao mweusi uliopo mbele, na ramani ya dunia ikining'inia ukutani, ikiaminisha elimu ya kijeografia.

Korido ndefu yenye sakafu safi ya shule ya msingi iliyopo pembezoni mwa madarasa yailiyopakwa rangi nyeupe, inayong’aa vizuri. Yakiwa na madirisha madogo kwa ajili ya kupitisha hewa safi na mwanga wa kutosha ili kuwasaidia wanafunzi kujisomea.

Ndani ya darasa mwalimu wa kike wa shule ya msingi, anaelekeza kwa kutumia ubao mweusi ulioandikwa kwa chaki nyeupe, huku akiwa anahesabu kwa vidole. Anafundisha kwa makini huku wanafunzi wakiwa wamevalia sare za kupendeza, wamekaa kwa utulivu juu ya madawati yao.

Ndani ya darasa la shule ya msingi lenye mafaili ya rangi ya bluu, nyeusi, kijani na nyekundu yaliyopangwa vizuri yanatumika kuhifadhi kumbukumbu mbalimbali za wanafunzi, katika maswala ya masomo na kinidhamu pia.

Mwalimu wa jinsia ya kike wa shule ya msingi, mtanashati na anayevutia. Akiwa anafundisha wanafunzi waliokaa mbele yake kwa kutumia ubao mweupe na kalamu yenye rangi ya bluu kuandika maneno ya kiingereza.

Shule ya msingi yenye majengo yanayoonekana kwa mbali, ikiwa na miti mirefu na maua maalumu yaliyopangwa vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, huku kukiwa kuna sehemu kubwa inayotumika kwa shughuli mbalimbali za wanafunzi, kama vile kupanga mistari na michezo.

Kitabu cha shule ya msingi, kikiwa na karatasi nyeupe na maneno mengi huku ikichorwa picha mbalimbali. Kimechapishwa vizuri kwa lugha nyepesi na ni nyenzo muhimu ya kusaidia elimu bora kwa wanafunzi wa shule ya msingi.

Darasa la shule ya msingi lililo safi, likiwa katika mazingira bora ya kujifunzia kwa wanafunzi, huku madawati yamepangwa kwa mpangilio mzuri, yakielekea kwenye ubao mweusi uliopo mbele na ramani iliyopo ukutani ikiimarisha elimu ya kijiografia.

Mwalimu wa jinsia ya kiume, akiwa anafundisha wanafunzi wa shule ya msingi, akielekeza kwa kutumia ubao mweusi ulioandikwa kwa chaki. Anafundisha kwa makini, huku wanafunzi wakiwa wameketi kwa utulivu kwenye madawati yao wakimsikiliza.

Ndani ya darasa la shuke ya msingi kuna kabati ambayo imebeba mafaili yenye rangi ya bluu, nyeusi, kijani na nyekundu yaliyopangwa vizuri. Mafaili haya yanatumika kuhifadhi kumbukumbu za wanafunzi na maendeleo yao ya nidhamu.

Mwalimu wa jinsia ya kike wa shule ya msingi, akiwa anaelekeza katika ubao mweusi ulioandikwa kwa chaki nyeupe. Akifundisha kwa umakini huku wanafunzi wakiwa wamekaa kwa utulivu juu ya madawati yao wakisikiliza.

Ndani ya darasa, mwalimu wa shule ya msingi wa jinsia ya kike, akiwa anaelekeza kwa kutumia vidole mkononi, na nyuma yake kuna ubao mweusi ulioandikwa kwa chaki. Anafundisha kwa makini, huku wanafunzi waliovalia sare wamekaa kwa utulivu kwenye madawati yao.

Mikebe mbalimbali ya wanafunzi wa shule ya msingi ikiwa imepengwa vizuri kwenye kabati ndogo ya rangi nyeupe yenye vyumba vya kutosha, mikebe hii hutumika na wanafunzi kwaajili ya kuhifadhia madaftali na karamu wanazozitumia wakati wa kusoma.

Ubao wa matangazo uliowekwa ukutani ukiwa unaonyesha siku za wiki zilizopangwa kwa mpangilio, unawasaidia wanafunzi wa shule ya mzingi kujifunza ratiba zao na kuimarisha uelewa wa mpangilio wa majuma ili kufanya majukumu yao.

Mikebe yenye rangi tofauti kama vile njano, bluu na nyeupe imepangwa vizuri juu ya kabati ndogo yenye vyumba vya kutosha ndani ya darasa la shule ya msingi. Mikebe hii hutumika na wanafunzi kwa ajili ya kuhifadhia vitu mbalimbali kama vile madaftari na kalamu.

Vitabu vya rangi nyekundu vikiwa vimepangwa vizuri kwenye rafu ya rangi nyeupe. Vitabu hivi ni vya shule ya msingi na limechapishwa vizuri kwa lugha rahisi. Na ni nyenzo muhimu ya kusaidia elimu bora kwa wanafuzi wa shule ya msingi.

Mwalimu wa shule ya msingi wa jinsia ya kike aliyejitanda baibui vizuri kichwani, akiwa anafundisha kwa kutumia ubao mweusi na anaandika kutumia chaki nyeupe, somo la kiingereza mbele ya wanafunzi wake.

Shule ya msingi ikiwa na majengo yanayooneka kwa mbali na miti mirefu sana yenye majani mazito ya rangi ya kijani kibichi, huku mauwa yakiwa yamechongwa vizuri na kupangwa kwa mistari katika sehemu ya wazi itakayotumika na wanafunzi kwa shughuli mbalimbali.

Kitabu cha wanafunzi wa shule ya msingi, chenye picha mbalimbali, kama vile mnyama mamba, na mahesabu ya kutoa na kujumlisha, ambayo mwanafunzi amejaza kwa penseli, na mwalimu amepitisha kwa kalamu nyekundu kusahihisha kazi za mwanafunzi wake.

Korido ndefu ya wazi ya shule ya msingi ikiwa imepakazana na madarasa yaliyopakwa rangi nzuri inayong'aa kwa usafi, ikiwa na madirisha na milango kwa ajili ya upitishaji hewa na mwanga wa kutosha ili kusaidia wanafunzi wajisomee vizuri.

Walimu wa shule ya sekondari wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wamesimama ndani ya darasa lililopakwa rangi nzuri ya bluu, wakiwa wanakagua vifungashio vya rangi ya kijani vyenye mitihani, huku wanafunzi wameketi kwa nyuma wakiwa wanasubiri mitihani yao.

Bweni dogo la shule ya sekondari likiwa na vitanda vya chuma vyenye rangi nyeusi, na magodoro yaliyotandikwa vizuri kwa mashuka meupe, huku madirisha yakiwa yamepambwa vizuri na mapazia ya rangi tofauti tofauti, na meza ndogo ikiwa katikati ya bweni hili kwa ajili ya kujisomea.

Ndani ya ofisi iliyopakwa rangi ya njano, mwalimu wa jinsia ya kike ameketi chini akiwa anamwelekeza mwanafunzi wa jinsia ya kiume aliyeinama, akiwa anasikiliza kwa makini huku mwalimu akiwa anaandika juu ya vitabu, na juu ya dawati lake kuna mafaili kwa ajili ya kutunza kumbukumbu.

Kitabu cha kemia cha elimu ya sekondari chenye jalada lenye rangi ya bluu na njano, kikiwa na picha ya mtu akiwa ndani ya maabara. Kimechapishwa vizuri kwa lugha rahisi, na ni nyenzo muhimu kusaidia elimu bora kwa wanafunzi wa sekondari.

Majengo ya shule ya sekondari, iliyojengwa vizuri sana, likiwa na paa jekundu. Jengo hili lina madarasa yenye madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga wa kutosha na hewa, huku mbele kukiwa na uwazi wa kutosha kwa ajili ya shughuli nyingine za watoto wa sekondari.

Walimu wa shule ya sekondari wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wanakabidhiana vitabu vilivyofungwa vizuri kwenye maboksi ya kaki kwa ajili ya kuongeza maarifa ya kufundisha wanafunzi wa sekondari ili waelewe zaidi.

Ndani ya darasa kubwa la shule ya sekondari lenye mwanga wa kutosha, waalimu waliovalia barakoa wakiwa wanawasimamia wanafunzi mitihani, wanafunzi hawa wameketi juu ya madawati, ya mbao na chuma, wakiwa wamevalia sare zenye rangi nyeupe na bluu.

Majengo ya darasa la shule ya sekondari yaliyopangwa vizuri, yakiwa na madirisha makubwa kwa ajili ya kupitisha hewa safi na mwanga wa kutosha. Huku mbele kukiwa na sehemu za kukalia za wanafunzi kwa ajili ya kujadiliana na kuongezeana maarifa mbalimbali.

Mtu mmoja akiwa ndani ya maabara, anachanganya kemikali mbalimbali, zilizopo kwenye chupa ndogo kwa kutumia mikono yote miwili. Maabara hii ipo katika shule ya sekondari yenye miundombinu ya kisasa, vifaa vya kutosha na ikiwa na usafi wa hali ya juu.

Maabara ya shule ya sekondari yenye miundo mbinu ya kisasa na vifaa vya kutosha, ikiwa safi na imepangwa kwa utaratibu mzuri ikihakisi mazingira bora ya kujifunzia masomo ya sayansi, kwa wanafunzi wa sekondari wa mchepuo huo .

Mtu akiwa anachanganya kemikali mbalimbali na kuziweka kwenye chupa ndogo, kutoka kwenye chupa zenye rangi tofautitofauti. Katika eneo la maabara ya shule ya sekondari; yenye miundombinu ya kisasa, vifaa vya kutosha na usafi wa hali ya juu, ikiwa imepangwa kwa mpangilio unaowezesha wanafunzi kujifunza vizuri.

Walimu wa shule ya sekondari wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wanakabidhiana vitabu vya rangi ya bluu kutoka kwenye maboksi ya rangi ya kaki, ambavyo vitawaongezea maarida mbalimbali ya kuwafundishia wanafunzi wao.

Maabara ya shule ya sekondari yenye miundombinu ya kisasa na vifaa vya kisasa, ikiwa safi imepangwa vizuri na mwanga wa kutosha kwa utaratibu mzuri, inaakisi mazingira bora ya kujifunzia masomo ya sayansi kwa wanafunzi wa sekondari.

Wanafunzi wawili wa shule ya sekondari, wakiwa wamevalia sare za kupendeza sana, wamesimama ndani ya maktaba nzuri yenye vitabu vyilivyopangwa kwa utaratibu kwenye rafu, kwa utulivu wanachagua vitabu vya kujisomea, ili kuongeza uelewa wa masomo yao.

Majengo ya madarasa ya shule ya sekondari yaliyopangwa vizuri, yakiwa na madirisha makubwa. Nje kuna sehemu ya vimbweta mbalimbali kwa ajili ya kukaa na kujadiliana. Shule hii imezungukwa na miti ya rangi ya kijani kibichi.

Rafu nyingine ya bweni kubwa la shule ya sekondari kuna viti vya chuma vya rangi ya kijivu vilivyopangwa kwa mstari mzuri, huku juu yake kukiwa kuna magodoro yaliyotandikwa bomba yakiwa na mashuka ya pinki na taa juu ikimulika ikitengeneza mwangaza wa kupendeza.

Walimu wa shule ya sekondari wamesimama wakiwa wanawakagua na kuwasimamia mtihani wanafunzi walioketi kwa utulivu, huku wamevalia sare za rangi nyeupe na bluu, wamekalia madawati ambayo yaliyopangwa vizuri kwa mstari.

Walimu wawili wa shule ya sekondari wakiwa wanakagua mitihani ya wanafunzi iliyopo juu ya meza ya mbao na kuipakia vizuri kwenye bahasha kubwa za kaki kwa ajili ya kuanza kuzisahihisha.

Katika sehemu ya shule ya sekondari, iliyojengeka vizuri, walimu wawili wa jinsia ya kiume wakiwa wanakagua mitihani iliyowekwa vizuri juu ya meza na kuipakia kwenye mifuko ya rangi ya khaki ya karatasi.

Ndani ya ofisi ya mwanga wa kutosha mwalimu wa shule ya sekondari wa jinsia ya kike akiwa amevalia barakoa kwa ajili ya kulinda afya yake anakagua madaftari ya wanafunzi wake na kuyasahihisha kwa ajili ya kuona wamefikia wapi katika masomo.

Walimu wa sekondari wakiwa ndani ya darasa lililopakwa rangi ya bluu wa rika tofauti wa jinsia ya kike na kiume, wakiwa wanafungasha mitihani kwenye vifungashio vya mfuko vyenye rangi ya kijani vilivyopo juu ya meza walioizunguka.

Maabara ya shule ya sekondari yenye miundombinu ya kisasa na vifaa vya kutosha ikiwa safi na imepangwa kwa utaratibu mzuri ikiakisi mazingira bora ya kujifunzia, masomo ya sayansi kwa wanafunzi wa sekondari wa mchepuo huo .

Mabweni ya shule ya sekondari yaliyosanifiwa vizuri kwa tofali za kuchoma na mabati yenye rangi ya kijani, huku nje wameanika masweta ya rangi ya bluu kwa ajili ya kukauka chini ya jua. Shule hii inapendeza ikiwa imepangiliwa katika mpangilio mzuri.

Maabara ya shule ya sekondari yenye miundombinu ya kisasa na vifaa vya kutosha ikiwa safi na imepangwa kwa utaratibu mzuri, ikiakisi mazingira bora ya kujifunzia masomo ya sayansi kwa wanafunzi sekondari wanaopendelea mchepuo huo.

Darasa la shule ya sekondari safi; lenye mwanga wa kutosha na madirisha makubwa kwa ajili ya kupitisha hewa, limepangwa vizuri likiwa na viti vya bluu na juu ya meza kuna kompyuta mpakato kwa ajili ya kusaidia wanafunzi wa sekondari kujifunza kwa vitendo.

Wanafunzi wawili wa jinsia ya kike wa shule ya sekondari wakiwa wamevalia sare za kupendeza wamesima ndani ya maktaba nzuri, yenye vitabu vilivyopangwa kwa utaratibu kwenye rafu kwa utulivu wanachagua vitabu vya kujisomea ili kuongeza uelewa katika masomo yao.

Ndani ya bweni dogo la shule ya sekondari lenye madirisha makubwa na rangi ya bluu, kuna vitanda vya rangi nyeusi vya chuma vilivyopangwa vizuri vikiwa vimetandikwa na mashuka yenye rangi nyeupe na kati kati kuna dawati dogo kwa ajili ya kujisomea.

Mwalimu wa shuke ya sekondari amechuchumaa chini akiwa anapanga vizuri vitabu, kwenye rafu iliyopo mbele ya ubao. Vitabu hivi husaidia kukuza maarifa ya wanafunzi na walimu, katika elimu yao.

Mwalimu wa shule ya sekondari akiwa amevalia vazi aina ya suti nyeusi na tai nyekundu, anafundisha somo la mfumo wa mmeng'enyo wa chakula wa binadamu kwa kutumia sanamu aliyotengeneza kwa mpira na madumu iliyonasa vizuri juu ya ubao; akiwa anaonesha sehemu mbalimbali za mfumo huo.

Bweni la shule ya sekondari lenye mwanga wa kutosha na vitanda vya chuma vya rangi ya kijivu, vikiwa vimepangwa vizuri kwa mstari, huku vitanda vikiwa vimetandikwa shuka nzito za rangi ya pinki. Bweni hizi zinapendeza sana zina mwanga na hewa ya kutosha.

Jengo la shule ya sekondari, lenye madarasa yakiwa na madirisha makubwa ya vioo yanayopitisha mwanga na hewa ya kutosha, huku nje kukiwa kuna vimbweta vya mbao kwa ajili ya wanafunzi kupumzika na kujadili kwa kuongeza maarifa mbalimbali.

Bweni dogo la shule ya sekondari lenye sakafu nyekundu inayong'aa kwa usafi, ikiwa na vitanda vyenye rangi nyeusi, huku juu yake magodoro yametandikwa kwa mashuka safi ya rangi nyeupe, na katikati kuna meza ndogo ikiwa na viti viwili kwa ajili ya kujisomea.

Kitabu cha baiolojia cha elimu ya sekondari chenye jalada la rangi ya njano na kijani, huku juu yake ikiwa na picha ya daktari anayepima mtu macho, kimechapishwa vizuri kwa lugha rahisi na ni nyenzo muhimu ya kusidia elimu bora kwa wanafunzi wa sekondari.

Walimu wa sekondari wakiwa ndani ya darasa lililopakwa rangi ya bluu wamesimama huku wakiwa wanarika tofauti na jinsia ya kike na kiume wakiwa na fungisha mitihani kwenye mifuko ya rangi ya kijani iliyopo juu ya meza ndio mbele za udom mweusi.

Kitabu cha kemia cha shule ya sekondari, chenye jalada ya rangi ya njano na bluu, huku juu kukiwa na picha ya mtu akiwa ndani ya maabara. Kimechapishwa vizuri kwa lugha rahisi na ni nyenzo muhimu ya kusaidia elimu bora kwa wanafunzi wa sekondari.

Maabara ya shule ya sekondari yenye miundombinu ya kisasa na vifaa vya kutosha. Ikiwa safi na imepangwa kwa utaratibu mzuri, ikiakisi mazingira bora ya kujifunza masomo ya sayansi kwa wanafunzi wa sekondari wa mchepuo wa sayansi.

Katika darasa kubwa lenye meza ya kutosha la shule ya sekondari kuna wanafunzi waliokaa kwa mstari juu ya madawati ya mbao, wakiwa wanafanya mitihani yao, Wamevalia sare ya masweta mekundu, mashati mweupe na sketi za bluu.

Mwalimu wa jinsia ya kike wa shule ya sekondari, amechuchumaa akiwa anapanga vizuri vitabu kwenye rafu za mbao vizuri, katika shule ya sekondari. Vitabu hivyo hutumika na wanafunzi, kwa ajili ya kujisomea na kuongeza maarifa na uwezo.

Wanafunzi wa chuo wameketi vizuri ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha na linalopendeza, huku wamevalia barakoa wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao anayefundisha vizuri kwa kutumia sauti

Ndani ya darasa kubwa sana iliyotengenezwa kwa muundo wa kisasa ikiwa lina taa nzuri zilizofungwa juu, wanafunzi wa chuo wameketi kwa utulivu wakiwa wamepangwa kwa mstari wakifanya mitihani. Wanafunzi hawa wamevalia vazi la suti linalopendeza.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya darasa lililopakwa rangi ya njano, likiwa na mabango mbalimbali ya picha juu ya ukuta, wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao anayefundisha kwa kutumia ubao wa rangi nyeupe.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike na kiume wamekaa kwa utulivu nje kwenye kimbweta cha rangi ya kijani wakijisomea kwa kujadili kwa furaha huku wakitumia kompyuta mpakato kulekezana. Wanaashiria mazingira ya kujifunza yenye ushirikiano na utulivu.

Wanafunzi wa chuo wa rika mbalimbali na jinsia ya kike na kiume, wamekaa kwa utulivu ndani ya darasa lenye madirisha makubwa ukipitisha mwangaza wa kutosha unaoingia hadi ndani, wanafunzi hawa wanasoma kwa ajili ya kujiongezea maarifa ili kuwasadia katika kutafuta ajira.

Ndani ya darasa dogo lenye mwangaza wa kutosha; wanafunzi wa rika mbalimbali wameketi kwa utulivu, wakimsikiliza mwalimu wa jinsia ya kike aliyesimama mbele yao akiwa anawafundisha kwa kutumia vifaa vya kisasa na sauti.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia tofauti wameketi nje kwenye kimbweta wakiwa wanajisomea wakijadili kwa furaha, huku wakitumia kompyuta mpakato. Wanaakisi mazingira ya kujifunza yenye ushirikiano na utulivu wa akili katika mazingira safi ya chuo.

Ndani ya darasa la chuo lenye mwanga wa kutosha unaopita kwenye madirisha ya makubwa, wanafunzi wawili wa jinsia ya kiume wameketi, wakiwa wanatumia kompyuta kufanyia kazi zao na kujifunza ili kujiongezea maarifa mbalimbali.

Ndani ya darasa kubwa lenye mwangaza wa kutosha, wanafunzi wameketi kwa utulivu nyuma ya kompyuta wakiwa wajisomea na kujifunza kutumia, huku mwalimu wa jinsia ya kike akiwa anawaelekeza na kupitia kazi zao kwa makini.

Wanafunzi wa chuo wa rika tofauti wa jinsia ya kike na kiume wameketi kwa utulivu ndani ya darasa huku wamekalia madawati, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kiume aliyesimama mbele yao anayefundisha kwa kutumia ubao mweupe na kompyuta mpakato iliyopo huu ya meza.

Ndani ya darasa la chuo lenye mwangaza wa kutosha wanafunzi wa rika mbalimbali na jinsia ya kike na kiume wamekaa kwa utulivu wakimsikikiza mwalimu aliyesimama mbele yao anayefundisha kwa kutumia kompyuta mpakato na sauti.

Wanafunzi wa chuo wa rika mbalimbali na jinsia ya kike na kiume wamekaa kwa utulivu ndani ya darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha likiwa na madirisha mapana, wakimsikiliza kwa makini mwalimu mtanashati aliyesimama mble yao akifundisha kwa sauti.

Ndani ya darasa la chuo lenye dirisha kubwa sana unaopitisha mwanga wa kutosha, wanafunzi wawili wa jinsia ya kiume wakiwa wanafanya kazi zao kwa utulivu kutumia kompyuta. Kompyuta hizi pia husaidia kusoma na kuongeza maarifa mbalimbali.

Ndani ya maktaba kubwa sana iliyotengenezwa kwa muunda wa kisasa, wanafunzi wa chuo kikuu wapo ndani wakiwa wanajisomea kwa kutumia vitabu na kompyuta mpakato kwaajili ya kujiongezea maarifa katika sehemu hii ya kisasa.

Wanafunzi wa chuo wa rika tofauti wa kike na wa kiume wakiwa wanajisomea kwa kutumia kompyuta mpakato wakielekezana jambo fulani. Darasa lina mwanga wa kutosha na meza zilizopangwa vizuri na wanapata mafunzo kwa ajili ya kuongeza maarifa.

Rami ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha, wanafunzi wa chuo wameketi kwa utulivu wa rika tofauti. Wakiwa wanamskiliza mwalimu wa jinsia ya kiume aliesimama mbele yao, akifundisha kwa tabasamu kwa kutumia ubao mweupe.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike na kiume, wamekaa nje kwenye kimbweta cha rangi ya kijani, wakijisomea kwa kujadili kwa furaha huku wakitumia kompyuta mpakato. Wanaashiria mazingira ya kujifunza yenye ushirikiano na utulivu wa akili, katika mazingira safi ya chuo.

Wanafunzi wa chuo wajinsia ya kike waliovaa sale za rangi ya machungwa, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliyevalia koti jeupe kwa umakini mkubwa mno, anayefundisha kwa kutumia vifaa mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo wa rika mbalimbali na jinsia ya kike na kiume wameketi kwa utulivu ndani ya darasa kubwa juu ya madawati, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao anayefundisha kwa ubao mweupe.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wanafunzi wa jinsia mbalimbali wameketi kotulivu juu ya meza zao za mbao wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesema mbele yao, anayefundisha kwa kutumia vifaa vya kisasa.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike na kiume wa rika mbalimbali wamekaa ndani ya darasa kubwa sana lenye madirisha ya kutosha yanayopitisha mwanga na hewa safi, wakiwa wanasubiri mwalimu aingie na wengine wanajisomea kwa ajili ya kuongeza maarifa.

Ndani ya darasa kubwa sana lenye mwanga wa kutosha, wanafunzi wa chuo wa rika tofauti na jinsia kike na kiume, wameketi kwa utulivu juu ya madawati yao ya mbao na chuma. Wakiwa wanajisomea na wengine wanamsubiri mwalimu, kuingia kuanza kuwafundisha.

Darasa la chuo lidogo, likiwa lina wanafunzi walioketi kwa utulivu wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, waliokalia madawati ya rangi ya kijani, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu wa kiume aliyesimama mbele yao.

Wanafunzi wa chuo wameketi kwa utulivu ndani ya darasa ndogo wakiwa wamekalia viti vyenye rangi ya kijani, wanamsikiliza kwa makini mwalimu mtanashati aliyesimama mbele yao anayefundisha kwa kutumia sauti.

Wanafuzi wa chuo wakiwa wameketi kwa makundi ndani ya darasa kubwa lililozungushiwa vitabu wanajadili masomo yao kwa umakini mkubwa uku kukiwa na walimu waliokaa pembeni wakisubili waje wawakilishe yale waliojadili.

Ndani ya darasa la chuo kikuu kuna wanafunzi wa rika mbalimbali wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wamekaa kwa utaratibu mzuri juu ya madawati. Huku wakitumia kompyuta mpakato kurekodi mwalimu anachowafundisha aliyesimama mbele yao.

Wanafunzi wa chuo wakiwa ndani ya darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha, likiwa na madirisha kwa ajili ya upitishaji hewa. Wamekaa kwa utulivu juu ya madawati wakiwa wanafanya mitihani, na mwalimu amesimama katikati akiwasimamia kwa umakini.

Kundi kubwa la wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wamekaa kwa utulivu kwa mpangilio unaopendeza ndani ya darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha, wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao anayefundisha kwa kutumia sauti.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha, wanafunzi wa chuo wameketi kwa utulivu wakiwa wanatumia kompyuta kuandika wanachofundishwa, na mwalimu wa jinsia ya kike aliyesimama mbele yao, akifundisha kwa kutumia sauti na ubao mweupe.

Wanafunzi wa chuo kikuu wa jinsia ya kike na ya kiume wamekaa kwa utulivu ndani ya darasa linalopitisha mwanga wa kutosha, wakiwa wanasikiliza kwa makini wanachofundishwa mbele yao; kwa ajili ya kuongeza maarifa.

Wanafunzi wa chuo wakiwemo wa jinsia ya kike na kiume, wakiwa wamevalia majoho meusi yenye mistari myekundu mazuri yanayopendeza; wanarusha kofia juu kwa pamoja wakifurahia furaha kubwa kwa ajili ya kuhitimu masomo yao.

Wanafunzi wa chuo wameketi kwa utulivu ndani ya darasa wakiwa na jinsia ya kike na kiume, wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao, anayefundisha kwa kutumia ubao wa kisasa na kompyuta mpakato iliyoko juu ya meza yake.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike na kiume, wameketi ndani ya darasa na wengine wamesimama, huku wakiwa wanajadiliana jambo wanaloliona katika kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza, huku mwalimu akiwa katikati yao akiwa anaelekeza na kuwasaidia.

Ndani ya darasa kubwa la kisasa lenye mpangilio mzuri, wanafunzi wa chuo wameketi kwa utulivu, wakisikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao anayofundisha kupitia vifaa vya kisasa wengine wakirekodi yanayofundishwa kwenye kompyuta mpakato.

Wanafunzi wa chuo wamekaa kwa makundi ndani ya darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha likiwa na vitabu vingi vilivyopangwa vizuri kwenye kabati, wamekalia viti vya plastiki wakiwa wanajadili masomo ambayo waliyoelekezwa na walimu wao waliokaa mbele yao wakisubiri majibu.

Wanafunzi wa chuo kidogo wa jinsia ya kike na kiume, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, huku wamevalia sare, kwa makini wanamsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao, anayefundisha kwa kutumia ubao mweupe na mashine za kisasa.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike waliovalia mavazi ya kupendeza na vazi la kujikinga mbele yake, wakiwa wanajifunza kwa vitendo maarifa ya kunyoa watu yatakaowasaidia katika jamii na kujiajiri.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia tofauti wamekaa kwa utulivu ndani ya darasa dogo wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu mtanashati wa jinsia ya kiume anayefundisha vizuri kwa kutumia sauti mbele yao.

Wanafunzi wa chuo wakiwepo wa jinsia ya kike na kiume, wakiwa wamevalia majoho meusi yenye mistari ya rangi nyekundu mazuri yanayovutia. Wanarusha kofia juu kwa pamoja, wakiwa wanaashiria furaha kubwa ya kuhitimu masomo hayo.

Wanafunzi wa chuo wameketi kwa utulivu ndani ya darasa kubwa sana, huku wamekalia viti vyenye rangi nyekundu. Wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao, akifundisha kwa makini kwa kutumia ubao mweupe na vifaa vya kisasa.

Wanafunzi wawili wa jinsia ya kiume wa chuo wameketi kwa utulivu ndani ya darasa mojawapo lenye mwanga wa kutosha; wakiwa wanatumia kompyuta kufanya kazi yao na kujisomea kwa ajili ya kuongeza maarifa, wanafunzi hao wanafurahia mazingira safi ya chuo.

Ndani ya darasa la chuo, kuna wanafunzi walioketi kwa utulivu juu ya madawati, wa rika mbalimbali, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao akiwa anafundisha kwa kutumia ubao mweupe na sauti.

Wanafunzi wa chuo waliovalia sare za fulana za rangi ya chungwa, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha. Wakiwa wanamskiliza mwalimu wa jinsia ya kike aliesimama mbele yao, alievalia koti la kitaalamu la rangi nyeupe, anaefundisha kwa kutumia vifaa mbalimbali.

Ndani ya bweni la chuo wanafunzi wa jinsia ya kike wameketi vizuri juu ya kitanda vilivotandikwa, vitanda hivi vikiwa vimetengenezwa kwa mbao. Huku mwanafunzi mmoja akiwa amechuchumaa na kupanga nguo kwenye kabati ndogo ya kijani.

Wanafunzi wa chuo wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume wamekaa kwa utulivu ndani ya darasa dogo juu ya madawati ya mbao na bati, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu mtanashati anayefundisha kwa kutumia vifaa vya kisasa.

Ndani ya darasa, lenye mwanga wa kutosha unaopita katika madirisha makubwa yaliyopo pembeni. Wanafunzi wa chuo wameketi kwa utulivu wakiwa wanajisomea kwa kutumia madaftari na kompyuta mpakato zilizopangwa vizuri juu ya meza ya mbao.

Ndani ya darasa lenye mwanga wakutosha kuna wanafunzi walioketi kwa utulivu juu ya madawati yao yaliyotengenezwa kwa mbao, wanamsikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kiume aliesimama mbele yao, akifundisha kwakutumia vifaa vya kisasa juu ya ubao mweupe.

Mwanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wa jinsia ya kike amesimama huku amevalia koti la bluu anatengeneza mashine ya kisasa iliyopo mbele yake, anapata mafunzo ya vitendo yatakayo msaidia katika kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wake binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi, wakiwa ndani ya darasa kubwa, wakiwa wameketi vizuri nyuma ya viti na meza vyenye kompyuta kila mmoja akiwa anafanya kazi yake, kwa umakini mkubwa sana, ili kujiongezea ufanisi katika kazi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wamekaa wengine wakijisomea mwingine akitumia kompyuta, na wengine wawili wakiwa wanatengeneza simu, kwa kutumia vifaa vya kisasa hali inayowandaa kwa ajili ya kazi za kiufundi.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha, wanafunzi wa ufundi wameketi kwa kutulia juu ya viti vyao na mbele ya meza kuna vifaa mbalimbali vya kutengeneza simu. Wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi.

Wanafunzi wa chuoncha elimu ya ufundi wakiwa wamevalia nguo za rangi ya bluu, wamekaa kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwangaza wa kutosha wakiwa wanatumia simu zinazotengenezwa kwa kutumia vifaa vya kisasa. Wanapata mafunzo ya vitendo wanayoandaa na kuuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa wamevalia makoti ya bluu na mwalimu aliyevalia koti la kijani. Wakiwa wamekaa kwa utulivu juu ya madawati yao, wakijisomea na kutengeneza bidhaa mbalimbali kwa vitendo. Kwa ajili ya kujiandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha, wanafunzi wa elimu ya ufundi wameketi kwa utulivu huku wamevalia makoti maalumu. Wakiwa wanajisomea kwa kutumia kompyuta zilizopo mbele yao, huku mwalimu alievalia barakoa anapita katikati kukagua kazi zao.

Wanafunzi wawili wa elimu ya ufundi waliovalia tisheti zinazopendeza, wakiwa wanatengeneza mashine ndogo itakayowasaidia katika matumizi mbalimbali. Wanajifunza kwa vitendo kwa ajili ya kujiaandaa kwa kazi za ufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Mwanafunzi wa elimu ya ufundi akiwa anasimamiwa na walimu wake, wote wakiwa wamevalia barakoa ndani ya chumba cha kazi. Ambapo anawaonyesha kwa vitendo jinsi ya kupaka rangi vizuri, kwa msaada wa walimu hao watamuelekeza.

Ndani ya darasa kinachopatikana katika sehemu ya chuo cha ufundi, wanafunzi wa rika mbalimbali wa jinsia ya kike na kiume, wamekaa kwa utulivu wakisubiri mwalimu aingie na kuwafundisha, mbele yao kuna madawati yenye rangi nyeupe.

Wanafunzi wa chuo cha elimu ya ufundi, wakiwa wamevalia makoti ya bluu, wapo ndani ya darasa kila mmoja akifanya kazi yake kwenye kompyuta, huku mwalimu aliyevalia barakoa akitembea katikati yao akikagua kazi zao kwa umakini mkubwa.

Ndani ya darasa la chuo cha ufundi, kuna wanafunzi wa jinsia ya kiume waliekaa kwa utulivu huku wamevalia mavazi ya rangi ya bluu, wakiwa wanatengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa. Wanapata mafunzo ya vitendo yanayowandaa kwa kazi za kiufundi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa ndani ya darasa dogo lenye mwanga wakutosha na madirisha makubwa wakiwa wanatengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa huku wamevalia makoti ya bluu, wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi, wakiwa wamevalia mavazi maalumu ya kujikinga na kofia ngumu kwa ajili ya usalama. Wakijifunza hatua kwa hatua jinsi ya kujenga nyumba kwa kutumia vifaa halisi. Mafunzo haya yanawaandaa kwa ajili ya kujiajiri katika sekta ya ujenzi.

Wanafunzi wa elimu wa ufundi waliovalia makoti ya kazi ya rangi ya bluu na kijani, wakiwa wanatumia kompyuta inayowasaidia kujifunza kwa vitendo kwa ajili ya kuongoza ujuzi wao au kuwandaa kwa ajili ya ajira.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wa jinsia ya kiume, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, huku katika meza zao kukiwa na vifaa mbalimbali vya kutengenezea simu. Wanapata mafunzo ya vitendo yanayowandaa kwa kazi za kiufundi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa ndani ya darasa, huku juu ya meza kuna simu mbalimbali na vifaa vya kisasa ambavyo wanatengeneza, wanajifunza kwa vitendo ili kujiandaa kwa kazi za vitendo ili kujiandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wawili wa elimu ya ufundi waliovalia makoti ya kujikinga yenye rangi ya bluu, wakiwa wanatengeneza kompyuta mpakato ndogo kwa kutumia vifaa vya kisasa ili kukuza ubunifu wao binafsi.

Walimu wa elimu ya ufundi aliyevalia koti la kijani, akiwa anawasimamia na kuwafundisha wanafunzi walioketi, jinsi ya kutumia kompyuta kwa ajili ya kuongeza uwezo wao na kukuza ubunifu binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wa jinsi ya kike, waliovaa miwani na mavazi kwa ajili ya kujikinga, wakiwa wanajifunza kwa vitendo jinsi ya kuchomelea vyuma, kwa ajili ya kukuza ubunifu wao binafsi na kuwaandaa kwa ajili ya ajira.

Wanafunzi wa vyuo vya ufundi wakiwa karakana wanatengeneza gari kwa kushirikiana. Huku wengine wakiwa nyuma ya gari wakilikagua na watu wengine wakitumia vifaa kama spana kutengeneza. Mazingira haya ni ya mafunzo ya vitendo kwa ajili ya kuongeza ujuzi na ufundi stadi.

Wanafunzi waliovalia makoti ya bluu wa elimu ya ufundi wamekaa kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha na madirisha makubwa wakitengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa. Wanapata mafunzo ya vitendo nao waandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa karakana wakitengeneza gari wa kushirikiana, huku mmoja wao aliyevalia koti la rangi ya bluu akiwa nyuma ya gari akitengeneza kwa kutumia vifaa mbalimbali. Mazingira haya ni ya mafunzo ya vitendo yanayoongeza ujuzi kwa ufundi stadi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa ndani ya darasa linalotoa mwanga wa kutosha, wakitengeneza bidhaa mbalimbali za mbao kama vile meza kwa usimamizi wa mwalimu, Wamevalia barakoa kwaajili ya kujikinga na kulinda afya zao.

Ndani ya darasa la chuo cha ufundi watu wawili, wameketi juu ya viti wakiwa wanatengeneza vifaa mbalimbali kwa kutumia mashine ya kisasa ya rangi ya bluu iliyopo juu ya meza ya rangi nyeupe, kwa ajili ya kuwasaidia katika kujifunza ufundi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wa jinsia ya kike na kiume, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha, wengine wakiwa wanajisomea na wengine wakitengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa. Wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa ajili ya kazi za kiufundi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi waliovalia makoti la bluu, wakiwa wanasikiliza maelezo kutoka kwa mwalimu aliyevalia koti la rangi jeupe, wakifundishwa kutumia vitu mbalimbali kwa vitendo kwa ajili ya kujiandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi, waliovalia mavazi ya kujikinga ya koti za rangi ya bluu, wakiwa wanaangalia kwa makini mwalimu anachofundisha kwa kutumia mashine ndogo, akiwapatia mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa ajili ya kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wa jinsia ya kiume, wamekaa kwa utulivu ndani ya darasa linye mwanga wa kutosha, wakiwa wanatengeneza simu zilizopo mbele ya meza yao kwa tabasamu, wanapata mafunzo ya kitendo yanayoandaa kiufundi na kukuza ubunifu wa binafsi.

Wanafunzi wa ufundi wa jinsia ya kiume waliovalia makoti ya rangi nyekundu wakiwa wanaelekezwa na mwalimu aliyevalia nguo nyeusi, jinsi ya kutengeneza vifaa kwa vitendo vinavyoandaa kwa kazi za vifundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Mtu wa jinsia ya kiume akiwa anatengeneza televisheni akiwa ndani ya duka lake, mtu huyo amepata mafunzo kutoka kwenye vyuo vya kiufundi, vilivyomwandaa kwa ajili ya kazi hii, iliyoongeza ubunifu wake na kusaidia katika kujiajiri.

Mwanafunzi wa elimu ya ufundi wa jinsia ya kiume aliyevalia mavazi safi ya kujikinga, anatumia mashine ya kisasa, huku akipata mafunzo ya vitendo yanayomuandaa kwa ajili ya ujuzi wa ufundi stadi na ajira.

Mwanafunzi wa elimu ya ufundi wa jinsia ya kiume, akiwa amevalia koti la bluu, anatengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa. Akipata mafunzo ya vitendo yanayomuandaa kwa kazi ya kiufundi na kukuza ubunifu wake binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wanatengeneza samani za mbao kama vile meza na viti; huku wamevalia barakoa kwa ajili ya kukinga afya zao dhidi ya vumbi inayotokana na ufundi.

Mwanafunzi wa elimu ya ufundi, wa jinsia ya kike akiwa amevalia nguo za kujikinga na koti ya rangi ya bluu. Ameketi kwa utulivu mbele ya sehemu ya kazi akiwa anatengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa kwa ajili ya kukuza ubunifu wake binafsi.

Wanafunzi wa ufundi wakiwa katika mafunzo ya vitendo, wamevalia mavazi maalumu ya kujikinga na kofia ngumu kwa ajili ya usalama wao, wanajifunza hatua kwa hatua jinsi ya kujenga nyumba kwa kutumia vifaa halisi. Mafunzo haya yanawaandaa kwa ajira au kujiajiri katika sekta ya ujenzi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliovalia miwani na nguo za kujikinga wa jinsia ya kike, wakiwa wanafundishwa kwa vitendo jinsi ya kutumia mashine maalumu ya kuchomelea vyuma mbalimbali. Wanapata mafunzo haya yanayowandaa kwa kazi za kiufundi.

Mwanafunzi wa elimu ya ufundi wa jinsia ya kike aliyekata nyele akiwa anatumia mashine ya utunzaji wa nguvu kwa umakini mkubwa. Anajifunza kwa vitendo kwa ajili ya kujiandaa kwa ajili ya kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wake binafsi.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi wa jinsia ya kike na kiume wameketi kwa utulivu mwingine akiwa anajisomea na wengine wakitumia kompyuta mpakato, huku mmoja wao akitengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa vikiwepo mbele yake.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa wamevalia makoti yenye rangi ya bluu, wapo ndani ya darasa kila mmoja akifanya kazi yake kwenye kompyuta, huku mwalimu wa jinsia ya kiume aliyevalia barakoa anatembea katikati yao kukagua kazi zao kwa umakini mkubwa.

Ndani ya darasa dogo lina madirisha makubwa yanayopitisha mwanga na hewa ya kutosha, wanafunzi wa elimu ya ufundi wameketi kwa utulivu huku wamevalia makoti ya bluu, wakiwa wanatengeneza simu. Wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi za baadae.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi, waliovalia makoti ya rangi nyekundu, wanaangalia kwa makini mafunzo ya vitendo kutoka kwa mwalimu wao aliyevalia fulana ya rangi nyeusi, wakitengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa vilivyopo juu ya meza.